Mtu amepenya meno yake akiwa amevalia vazi la rangi ya kijani ameinua mikono yake juu, wengine wamekaa nyuma yake, wengine wamesimama wanamtazama na kuna nyasi ya rangi ya kijani.

Watu watatu wakiwa wamesimama wakitabasamu, mwingine mmoja amesimama nyuma yao, kuna wengine ambao wamekaa wakiwa mawazo Yao wameeka kwa mashine ambayo iko juu ya meza. Kuna rangi tofauti tofauti kwa ukuta, kuna rangi ya kijani kibichi, kuna rangi nyekundu.

Lori la mchanga limemwaga mchanga, kuna miti kando yake ya kijani kibichi, kuna chuma zimesimama, kuna vitu za mawe ziko apo chini kuna gorofa ambayo imejengwa, kuna mtu anaonekana kwa umbali amevaa sare ya rangi.

Watu wengi wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wamekaa wakivalia mavazi ya rangi tofauti tofauti kuna rangi nyeusi, rangi nyeupe, ya buluu, nyekundu wengine wakiwa wamesimama juu ya gorofa juu yao kuna paa la nyumba ambalo limejengwa na machuma.

Raisi wa Kenya akiwa amebeba bibilia, na bibi yake Rachel Ruto akiwa ameshikilia kitabu chenye kiko na rangi ya kijani kibichi.

Mtu mmoja amekaa ndani akiwa amevalia sare ya rangi nyeupe na nyekundu akiwa amewekelea mikono yake juu ya meza, kuna kitabu juu ya meza mbaba mwingine ambaye amekaa mbele anajaribu kumpatia makaratasi wengine wakiwa wanamtazama mmoja amevalia miwani.

Watu wameeka kitu kwa mdomo, mmoja akiwa amepanua mdomo wake mwingine akiwa ameshikilia kitu ambacho kiko na rangi ya kijani kimeandikwa na maandishi ya rangi meupe wengine wakiwa nyuma yao wakiwa wamevalia vazi ya rangi ya kijani, mwingine rangi ya bluu, mmoja akiwa ameshika taa.

Watu wamesimama, wamevalia sare nyeupe na nyekundu ,wako Huduma center ,wanahudumiwa, kuna wenye wanangojea, kuna wenye wanaangalia, kuna wenye wanawasiliana.

Watu wamevalia sare tofauti tofauti, kuna wenye wamevalia rangi ya kijani na nyeupe na kuna mwingine naye amevalia rangi ya kijani nyeupe lakini amebeba kitu ingine juu. Kuna watu wengine nyuma yao ambao wamevalia makofia na mtu mwingine amejipaka kitu ingine nyeupe kwa uso.

Bendera ya Kenya, watu wengine wamevalia makofia, watu wengine wako na masare rangi tofauti tofauti, kando yake kuna miti na machuma na hapo chini kuna watu wengine ambao wanaonekana kukaa na kutabasamu.

Wanariadha ambao ni watatu wamevalia sare ambayo imefanana, mmoja akiwa ameinua kitu juu kwa mkono, mwingine akiwa amebeba viatu na hata huyo mwingine viatu amebeba kuna zimeandikwa majina mbele yao na kuna mwingine ambaye amevalia suruali ya bluu akiwa nyuma yao.

Watu ambao wamekaa Kwa viti ambazo zimefunikwa na vitamba rangi tofauti ya; manjano, nyekundu, nyeupe wengine wakiwa wamesimama wakitazama vitu ambazo zimeekelewa juu ya meza

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa na mtu mwingine ambaye amevalia miwani amevalia shati nyeupe na long'i ya rangi nyeusi wakiwa wanatabasamu wakitembea.

Nyumba kubwa ya rangi nyeupe iko na maandishi nyekundu, nyeusi, ya rangi ya kijani. Kuna mifano ya watu wawili ambao wamechorwa kando. Maandishi ya Huduma Kenya imeandikwa Kwa rangi nyekundu na nyeusi, chini kuna watu ambao wamesimama wakiwa wamevalia sare nyekundu, nyeupe na nyeusi . Kuna madirisha ya vioo.

Watu wawili, mmoja akiwa amebeba mpira mwenye amevalia vazi la kijani. Mwingine amevalia vazi nyeupe. Wanang'ang'ania mpira. Wengine wamevaa mabarakoa. Wamekalia kwa viti wakitazama hawa wenye wanacheza.

Mwanaume amevalia miwani akiwa amewekelea mikono yake juu ya meza, kuna karatasi, kuna kalamu kwa mfuko wa kifua. Kuna mama mwingine kando yake amevalia kofia nyekundu naskati ambayo ni nyeusi akiwa.

Mike Sonko akiwa amevalia kofia ya rangi nyekundu na sare ambayo ni ya rangi nyekundu. Imeandikwa na maandishi nyeupe, akiwa na wenzake. Wengine wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya manjano, wako na kitu mkononi ambacho wanaangalia.

Watu wamekaa meza, kompyuta wanajungulia mmoja ameshuka nywele ya rangi ya zambarau , mwingine ameshuka nywele ya rangi nyeusi wengine wako tu huku kando.

Mfano wa jogoo, watu ambao wamechanganyika wamama na wababa, kuna mmoja anawaongelesha, wengine wamevalia barakoa. Maandishi yameandikwa, Kenya African National Union .

Martha Koome akiwa amevalia sare ya rangi ya bluu iliyo kaza, ametabasamu, amevalia miwani, ameshika kitu cha rangi ya kijani kwa mkono huku watu wengine kando yake wakiwa wanamwonyesha kitu ambacho kinakaa kalenda na kuna watu wengi ambao wanamtazama wengine wakiwa na miwani ya rangi .

Watu wameinua mikono juu wakiwa wamebeba kitu ambacho kimeandikwa Raila, Kalonzo, miti ambayo ni ya kijani kibichi, ghorofa ambayo iko na madirisha ya vioo, watu wengine wakiwa chini ya mavibanda na kuna miavuli ya rangi.

Wachezaji ambao wamevalia sare ya rangi ya kijani na manjano wengine wakiwa wamevalia sare ya rangi nyeupe na buluu wakiwa wanacheza mpira kwa kiwanja, kuna kitu imeandikwa Kenya, kuna watazamaji wengi ambao wamesimama wakishikilia wengine.

Watu wamekaa wamevalia barakoa, mmoja amesimama katikati, wengine wanasimama wakisubiri. Hapo nyuma kuna maandishi yameandikwa huduma.

Wanariadha ambao wameshikanisha mikono yao wakiwa wamesimama wanaangalia kitu ambacho siwezi nikakiona, nyuma yake kuna gari ambayo imesimama na kuna rangi ya bendera ambayo imepakwa kwa ukuta na kuna mlango ambayo uko na rangi ya kibuluu.

Watu ambao wamevalia manguo ambazo ziko na rangi tofauti tofauti; rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu zikiwa ziko na maandishi, mmoja akiwa na maandishi kwa kifuani imeandikwa Tuzo, kando yao kuna gari na kuna miti ya kijani.

Watu wengi wengine wakiwa wamesimama wengine wamekalia viti za plastiki wamevalia makofia ya rangi ya bluu na vazi ya rangi ya bluu wakiwa wameinua mikono yao wengine wakiwa na rangi yaki.

Watu ambao wako kwa msafara wegi wao wakiwa wamevalia vazi nyeupe yenye imeandikwa jina Kenya na wameandika manambari tofauti tofauti juu yao kuna bendera kuna rangi ya bendera ambayo inaandikwa na Kenya.

Wanariadha ambao wamevalia sare nyekundu wako wanacheza. Wamevalia viatu kila mtu rangi tofauti tofauti na socks ambazo zinakaa rangi nyekundu. Wamesimamia mguu mmoja huku wengine wanajaribu kukimbia na wengine wamesimama.

William Ruto, amabaye ni Rais wa Kenya, na Martha Koome, ambaye ni chief justice wa Kenya. Wamesimama wanatabasamu. Ruto ameshikilia saa yake, hapo kuna maua ya rangi ya kijani.

Kikapu imebeba vitu ndani ikona rangi ya bendera ya Kenya, rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu, na ya kijani. Pasipoti ziko mbili. Kuna rangi ambayo niya ruli na ya rangi ambayo ni ya buluu. Imeandikwa Republic of Kenya Passport .

Askari mmoja anayekaa kuhudumiwa. Amekalia kiti cheusi, kuna meza, kuna wababa ambao wamekaa wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyekundu. Kuna mmoja kando yao ambaye haonekani vizuri. Amevalia nguo nyeusi na hapo mbele kuna kitu ambacho kiko na rangi nyekundu, chini yake kuna kitu ambacho kiko...

Mama mmoja mwenye nywele mrefu ametabasamu akiwa ameweka kitu kwa masikio. Amevalia sare ya rangi nyekundu na nyeusi. Amevaa pete na shanga kwa mkono yake. Wengine wako nyuma yake ambayo wamevalia makofia imeandikwa "Tuko pamoja".

Kuna watu ambao wamesimama watatu wenye wanaonekana kwa ukaribu na wengine wamekaa, Kuna mwenye ameinama akiwa amevalia kitambaa ambacho ni Cha rangi ya blue akajifunika hadi kichwani, Kuna mama ambaye Ako kando yake amevalia miwani akiwa ametazama wale ambao wame

Emeritus Maraga, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na Bibi yake Margaret Kenyatta wamesimama. Kuna sanduku, kuna meza, kuna watu wengi wamesimama nyuma yao. Kuna kitabu ambayo ameshikilia amewekelea mikono yake.

Mtu mmoja ambaye amevalia tai, amevalia shati leupe, amevalia sare za rangi ya buluu, amevalia miwani na pete kwa kidole. Akiwa anaongelesha wengine wenye wamevalia nguo ya rangi nyekundu wakiwa wamekaa.

Watu ambao wamevalia sare za rangi nyekundu na nyeupe. Mwingine akiwa amevalia rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Akiwa amevalia miwani na kofia ya kijani. Wakiwa wamepanua midomo zao, wakiangalia simu ambayo iko mbele.

Benki, kuna watu ambao wamekaa kwa viti wakiwa wanangoja. Kuna wengine wamesimama. Kuna mmoja amesima kwa counter ambaye ameshikilia kiuno. Amevalia vazi ya rangi ya manjano na mwingine anamgonja kutoka nyuma.

Karatasi nyeupe ambayo iko na maandishi meupe na kuna mahali kuna rangi ambayo ni a jani. Kuna mahali kuna maandishi ambayo imepigwa mahesabu kwa rangi nyekundu.

Watu wanasherehekea. Wamevaa, wamevalia mavazi ya manjano. Kumeandikwa na maandishi nyeusi, majina ya Tusker. Wanasherehekea wengine wamepanua...

Watu wako kwa msafara wakiwa wamengoja kuudumiwa, kuna meza mrefu, kuna vitu ambazo zimewekelewa juu ya meza, ukuta wa chuma na dirisha ambayo iko na rangi nyeusi, television nyeusi mtu moja akiwa ameshika makaratasi.

Mtungi ambayo umekaa rangi ya udongo kuna kitu ambacho kiko kando yake ambacho kina kaa nyundo kando yake kuna kitu ambacho kiko na rangi ya njano kimeekelewa kwa ukuta na juu yake kuna maandishi nyeusi halafu tena kuna ingine nyeupe nayo iko na maandishi meusi.

Wachezaji wamevalia sare ya rangi nyeusi , manjano, ya kijani ya nyekundu wakiwa wamesimama mmoja akiwa amepanua mikono yake wengine wamekalia nyuma wakiwa wanawatazama chenye wanafanya.

Watu wamesimama, mmoja akiwa na sare nyeusi wengine nyeupe, nyeusi, nyekundu wakiwa wametazama mtu ambaye amekaa. Kuna mbao za meza za mbao na viti nyeusi , kun maandishi ya rangi nyekundu kando Yao wakihudumiwa.

Wachezaji , mmoja akiwa ameinama , wengine wamevalia sare ya rangi ya bluu na nyeupe ,na mwingine akiwa amevalia rangi nyekundu na ya jivu . Mwingine ameinama mwenye amevalia ya rangi jivu wakiwa wameshika mpira wa rangi nyekundu .

Wachezaji ambao wamevalia Sare za rangi ya kijani na rangi nyekundu na rangi nyeupe na rangi nyeusi wakiwa wamebeba kibao ambacho kimechorwa minyama miwili ambayo imesimama na wao wakiwa wameinua mikono yao juu wakitazama upande mwingine.

Askari ambaye amevalia vazi lake. Kuna watu ambao wamesimama wakiwa wanangoja kuhudhumiwa. Kuna wababa na wamama. Wengine wakiuwa wamekawa wakiwa wamebeba makaratasi wako ndani ya nyumba. Kuna kabati na meza ambayo wamewe......

Baba mmoja na mama ambaye amevalia kitambaa kwa kichwa, wanatazamana. Anamwangalia mbaba na mbaba anamwangalia. Juu yao kuna maandishi ambayo yako ya rangi ya nyeusi na rangi nyeupe .

Watu wengi ambao ni wachezaji wakiwa wamejifunika vitu kwa macho, wengine wakiwa wamevalia kofia. Wamevalia sare ya kijani na rangi nyeupe. Wamebeba vitu kwa mkono, mmoja amebeba kitu ambacho ni gunia ya bluu. Wameinua mikono yao juu.

Mama ambaye amevalia saa kwa mkono yake na pete kwa kidole yake. Amevalia miwani, amekaa akiwa na machupa ambazo ziko na maji. Zimefunikwa na vifuniko za rangi ya kijani. Kando yake kuna bendera ya Kenya.

Mtu mmoja akiwa amekaa amevalia vazi ya rangi nyeupe na nyekundu amevalia barakoa. Nyuma yake kuta imeandikwa maandishi nyeupe na ingine imewekwa kitu ya rangi nyeusi na iko na maandishi nyeupe. Hapo chini kumeandikwa huduma Kenya.

Watu wenye wamevalia sare zimefanana wamekaa kwa viti zinakaa rangi ya bluu wanatumia laptop zao wote wameekelea mikono yao juu ya meza.

William ruto akiwa amebeba bibilia na mkono mmoja akiwa amevalia tai ya manjano ,amevalia sare ambalo ni la rangi ya buluu amesimama kando na bibi yake ambaye anaitwa Rael Ruto wameshikilia mkono juu ya meza ambayo kuna maua kando yake.

Watu ambao wamevalia sale ambayo ni ya rangi nyeupe na kijani mumoja akiwa amevalia sale ambayo iko na rangi ya bluu. Wegine wamesimama na wegine wako wamekaa kando yao kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi...

Watu wawili, mmoja akiwa amevaa sare nyeusi na amesuka nywele yake amekalia kitu ambayo ni kiti. Kiti colour yake rangi yake ambayo ni rangi nyekundu na huyo mwengine amevalia nguo ambayo ni nyekundu na nyeupe wakiongea.

Watu wamekaa kwa benki, wegine wamesimama wakingonja. Kuna mahali pameandikwa National Identity kadi. Kuna mahali pemeandikwa nambali moja. Wegine wanaskiza, wegine wana...

Watu ambao wamevalia vazi nyeupe, nyekundu, na nyeusi wakiwa wamekaa na mwingine mmoja amesimama akiwa ametazama kitabu. Kuna viti kando vyao ambavyo vimeundwa na chuma, kuna baba mmoja amekaa akiwa amevalia vazi nyeusi.

Watu wanacheza mpira waang'an'gania wote mpira, mmoja amevalia vazi ambalo ni ya rangi nyekundu ,wengine wamevalia rangi ambayo ni manjano na buluu. Wengine wanawatazama kutoka kando wakiwa wanawasha.

Watu wawili mmoja akiwa amekaa, amevalia miwani, ako na saa mkononi, ako na kalamu kwa mfuko ya kifua, mwingine akiwa amesimama, akiwa anamtazama chenye anafanya.

Vitabu zikiwa zimewekelewa juu ya meza ya rangi ya manjano. Kuna mama ambaye amekaa karibu na hizi vitabu. Kuna wababa wengine wawili wakiwa wamesimama wakiangalia mama mwingine na wakiwa wameinamia kitu ya mbao. Nyuma yao kuna mbao ambayo imeandikwa na maandishi nye...

Watu ambao wamekalia viti. Viti ambazo ziko na miguu za chuma ,wengine wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wamesimama wakiwa wameinamia mbao ambayo imeegeshwa kwa ukuta, ambao madirisha ziko zimefunguliwa na hizi mamilango zimeandikwa manambari kuanzia 1,2,3,4,,.

Watu watatu, wamama wawili wakiwa wamesonga nywele zao wamekaa. Mbaba mmoja ambaye ameinama akiwa akiwa ametazama mama mmoja ameshikilia mkono wake juu ya...

Watu wako wengi wakiwa wamevalia sare mbalimbali, kumeonekana kuna rangi ya kidhurungi, kuna rangi ya nyekundu, kuna rangi kama ya bendera ya Kenya, wakiwa wameinua mikono yao juu wakisherehekea.

Martha Koome akiwa amesimama karibu na kitu chenye kimejengwa na mbao mbele yake kukiwa na kitu ambacho imechorwa na iko na rangi ya manjano na nyeupe, iko na maandishi ya nyeusi, huyu mama akiwa amevalia sare lake la kazi akiwa amekaa karibu na kipaza.

Malori zinakaa rangi ya bluu. Kuna miti, kuna mahali penye pamelimwa limwa, ni kama pamechimbuliwa, kuna shimo, kuna ghorofa ambayo inajengwa haijaisha vizuri.

Watu wanacheza mpira wamevalia sare ya bluu na kuna mmoja ameshikilia mpira ako katikati hawa wengine wanajaribu kumzuia na kuna wengine ambao wanatazama chenye kinaendelea.

Raila Odinga akiwa amekalia kiti, akiwa amevalia kofia nyeupe na vazi lingine nyeupe. Ruto akiwa amesimama, amevalia kofia nyeusi na long'i ambayo ni nyeusi na vazi la juu ambalo ni nyekundu. Watu wengine nao wakiwa wamesimama, wote wanashangilia wakiangalia mbele.

Rais wa Kenya William Ruto akiwa amevalia kofia nyeusi na yenye imechanganya na rangi ya manjano akiwa amevalia longi nyeusi na shati ambalo ni la pinki anasalimia watu na watu wamenyosha mikono yake kuna bendera.

Vitabu, kalamu, vit, meza, simu, watu ambao wamekaa wengine wakiwa wammesimama wako wanafanya kila mtu ako na shughuli yake, wengine wanatazama wengine. kando Yao kuna kitu ambacho ni cha rangi ya majani.

Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akiwa amevalia vazi ya rangi ya blue ameinama, ameshikanisha mikono yake akiangalia mashini nyingine . Kuna baba ambaye naye amesimama kando yake akitazama. Kuna mama kando yake amevalia vazi ya rangi ya blue na ametazama side nyingine.

Wachezaji wakiwa wamevalia sare ya rangi ya kijani. Mmoja akiwa amevalia rangi nyeupe na kijani kidogo wameshikilia kitu ambacho kiko na maandishi ya kijani na rangi ya bluu. Wengine nyumaye wakiwa wanamtazama.

Wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya chungwa wanakimbia. Wengine kando yao wamekaa, wengine wakiwa wamesimama wakiwatazama. Wamefika kwa barabara wame , kuna nyasi ya kijani, kuna mawingu ya rangi ya buluu na nyeupe.

Watu wengi wakiwa wamevalia sare za rangi tofauti. Wamekalia viti za chuma, wengine wakiwa wamesimama, wakiinamia meza. Kuna mmoja amevalia sare ya rangi ya buluu na mwingine sare ya rangi ya pinki, amevalia kofia nyeusi.

Martha Koome amekaa na mwanaume mmoja, amekaa na mwanamke mwingine, wamekaa kwa maviti. Kuna mastuli kati kati ambazo machupa zimeekelewa na hapo juu kuna maandishi yenye yameandikwa Law Courts.

Watu ambao wamevalia mavazi nyeusi, wengine wakiwa na mavazi nyekundu na nyeupe. Mmoja akiwa amevalia miwani. Wamekaa ndani ya kitu ambacho kimepakwa rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na ya kijani. Wako chini ya nyumba. Wengine wako nyuma yao, wakiwa wameketi, wakiwa wengi, kuna machuma.

Benki kuna watu wenye wamekaa mmoja anahudumia mwingine na kuna mwingine naye amesimama kuna wengine wako kwa waiting bay na kuna maandishi kwa ukuta imeandikwa kuendeleza huduma bora.

Martha Koome akiwa amekaa akiwa amevalia vazi lake nyeusi nyeupe na ya nyekundu , kando yake kuna bendera ya Kenya ambayo imesimamishwa na kichuma kuna mbaba ambaye amemwangalia akiwa amevalia vazi lake la kazi na amevalia miwani , chini kuna watu watatu ambao

Mtu ambaye amejipamba na shanga amevalia bendera ya Kenya akiwa amepanua mdomo wake, amevalia miwani, kando yake kuna watu ambao wanasimama wakimtazama, wamevalia mavazi ya rangi aina tofauti akiwa ameshikilia kichwa...

Rais mstaafu, Uhuru Kenyatta, akiwa ako na watu wengine, wamesimama wakiwa wanatabasamu na askari nyuma ya rais mstaafu ambaye ni Uhuru Kenyatta. Kando yao kuna miti ya kijani kibichi.

Wachezaji ambao wamevaa sare aina tatu kuna wenye wamevalia sare rangi ya bluu wengine wamevalia sare rangi ya kijani na wengine wamevalia rangi ya manjano ambaye ni mmoja na wanaonekana kukimbia nyumaye kuna neti ambayo wame.

Watu watatu. Wawili wakiwa wanahitaji huduma kutoka kwa mtu ambaye ako ndani ya duka. Maandishi ya rangi nyeupe ikiwa imeandikwa kwa kibao juu ya hii vibao zingine. Mama akiwa ame...

Watu wengi wakiwa wamesimama. Mmoja akiwa amevalia kofia nyeupe na sare ya rangi ya kijani. Ameinua vitu za rangi ya buluu juu. Mwingine akiwa anamtazama, akiwa na kitu imeandikwa kazi iendelee.

Watu ambao mmoja akiwa amevalia mihiwani na kofia nyekundu wengine wakiwa wamevalia sare ya kijani na rangi ingine nyeupe na rangi ya nyekundu na nyeusi wakiwa wameipanua midomo yao wakitazama juu wengine wamebeba bendera ya Kenya.

Kitu mrefu cha mbao kimeandikwa HUDUMA KENYA. Watu ambao wako mbele wamesimama wakiwa wanahudumia wengine. Wamevalia vazi nyeupe na nyekundu , mwengine naye amevalia nyeupe nyekundu na buluu Kuna baba mwenye vazi nyeusi anatazama baba mwengine ako na vazi.

Mchezaji ambaye amesimama kwa uwanja kaa amepanua mdomo wake. Nyuma yake kuna kitu imewekelewa chini ya rangi nyekundu. Kuna pendera ya Kenya ambayo imewekelewa juu ya machuma. Kuna watu wengine ambao wamekaa na wengine wamesimama wakiwa wametazama huyu mwenye amepanua mdomo.

Wachezaji wakiwa wamevaa sare nyekundu na nyeupe, wameinua mikono yao juu watu wengine wamevalia kofia wamebeba bendera ya Kenya mkononi.

Watu wengi wakiwa wameshangilia, mmoja amevalia miwani machoni akiwa amepanua mdomo yake na ako na vazi ambalo limeandikwa Kenya. Mwingine nyuma yake ameweka kitu kwa mdomo, amevalia miwani amenyoa nywele yake na wengine wenye wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti wakiwa wameshangilia na wanainua mikono...

Naibu raisi wa Kenya Kithure Kindiki akiwa ameshikilia karatasi mama amebeba mtoto akichungulia hiyo karatasi, Kithure Kindiki amevalia saa na shati nyeupe kuna watu wengine wababa ambao wanamtazama kutoka nyuma wakiwa wamevalia manguo nyeupe na nyeusi na tai nyeku...

Watu ambao wameinua mikono yao juu, na wakaweka kidole moja moja kila mtu ameeka kidole moja juu, wakiwa wengine wameshikilia bendera ya Kenya, kuna mmoja ambaye ame ako juu kabisa anaonekana akiwa amevalia sare ya rangi ya kijani kimbichi akiwa anaangalia.

Watu ambao wamevalia sre ya kucheza mmoja ameinua mguu wake juu anangoja mpira ambayo iko juu yake, mwingine mwenye amevalia sare ya buluu na nyeupe akiwa naye anangoja kuna mwingine nyuma yake ambaye amevalia sare yenye inafanana, wengine wako kando wakiwa wanatazama venye hawa wana

Watu ambao wamevalia sare nyeupe na nyekundu kuna wengine wenye wamekaa kuna mmoja amekaa kama ameshikilia juu ya meza akiangalia mashine yake akiwa amevalia miwani na amejifunika kitambaa nyekundu, wanahudumiwa.

Watu ambao wamesimama, wakiwa wamevalia vazi, nyeusi na nyeupe, wengine wamevalia miwani, wamepekuwa mavitabu, kuna mwenye ameshikilia kitabu ambayo ikona karatasi ya manjano.

Askari mmoja akiwa na sare yake akiwa amebeba bunduki anatembea. Watu wengine wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wamekalia viti wakingoja kuhudumiwa. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti.

Watu wamevalia vazi ya rangi ya buluu na nyeupe wakiwa wanatabasamu. Wengine wakicheka, wengine wanawatazama. Mmoja amewekelea mkono kwa mwingine na hapo nyuma, kuna miti ya kijani kibichi.

Watu wamevaa sare nyeupe na nyekundu wakiwa wamevalia barakoa. Wengine wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Kuna meza, vitabu, makaratasi, chuma ambazo zimesimamishwa, kwa ukuta, kumeandikwa Huduma Kenya.

Mawakili wamevaa masare zao wanaume wengine wako na masuti na kuna mavitambaa ambazo zimefunika zenye ziko na rangi ya kijani na rangi ya manjano. Chini kuna kitu ambayo imetandikwa ya rangi nyekundu.

Martha Koome akiwa amevalia sare lake la kazi ameshuka nywele, amevaa miwani, wakiwa na Wiliam Ruto wakiwa wameshikilia kitu ambacho kiko na rangi nyekundu na nyuma yake kuna kitu ambacho kinaonekana cheusi.

Wachezaji wenye wako na sare za rangi ya kijani, rangi manjano, nyeupe, wakiwa wamesimama. Wengine wakiwa wamevalia makofia wakitazama juu wameinua mikono yao juu.

Mtu mmoja amevalia sare ya rangi nyeupe, mwingine amevalia miwani, sare ya rangi nyeupe na nyekundu wakiwa wamekaa kwa viti nyeusi. Mbele yao kuna viti ,wameekelea mikono yao juu ya meza wakiwa wanatazama vitu ambazo ziko mbele zao.

Watu wamesimama wengine wakiwa wamebeba mtoto kwa mgongo , watoto wachanga wakiwa wamesimama ,mama ameshika mtoto wake mkononi kuna manyumba za rangi ya mchanga kando yao miti ambayo ni ya kijani kibichi kuna kitu ambacho kimetandikwa kwa mlango cha rangi nyekundu yenye iko na maandishi meu